Alama ya barabarani ya mduara mwekundu yenye mstari mweupe wa wima katikati, inayomaanisha hakuna kuingia. Alama hii ni mojawapo ya alama za marufuku zinazotumika kudhibiti mwelekeo wa magari au watembea kwa miguu, hasa katika barabara za upande mmoja au maeneo yasiyoruhisiwa kupita.

Alama ya punda milia alama muhimu ya usalama barabarani inayowezesha watembea kwa miguu kuvuka barabara kwa usalama watu wakionekana wakitembea juu ya alama hizi,. huku gari leusi likiwa limepaa kipembeni, alama hizi zimetengenezwa kwa mistari meupe juu ya barabara ya lami na zinatambulika kwa urahisi na madereva.

Treni ya mizigo yenye rangi nyekundu na njano ikiwa kwenye reli ikiwakilisha mfumo wa usafirishaji wa bidhaa kwa njia ya reli unaotumia teknolojia ya kisasa, treni hii huwezesha usafirishaji wa mizigo mizito kama mazao ya kilimo na vidhaa vya viwandani kwa gharama nafuu. Huku mazingira ya kijani kibichi yanayo izunguka ikionesha uwezo wa reli kufikia maeneo ya pembezoni na unganisha uzalishaji wa masoko.

Barabara kuu yenye njia nyingi ya jumla ya njia sita, tatu upande ikiwa ni sehemu muhimu ya miundombinu ya usafirishaji wa barabarani; upande mmoja wa barabara una msongamano wa magari, huku upande mwingine ukiwa wazi kabisa; taa za barabarani zimewekwa katikati zilisaidia kudhibiti mwanga na usalama wa usafiri usiku.

Gari la huduma usafirishaji la uba chapu chapu, lilikuwa limeegeshwa mjini, likitangaza usafiri wa haraka na gharama nafuu huduma hii ni ya sehemu ya usafirishaji wa kisasa unaotumia teknolojia kurahisisha safari kwa wakazi wa mijini wanafunzi na wafanyakazi wa kila siku.

Barabara ni shughuli nyingi ya usiku ikiwa na magari pikipiki na watu wakitembea ikiashiria mzunguko wa usafirishaji wa watu na bidhaa katika mazingira ya mijini, mwanga wa taa za barabarani ongeza usalama na ufanisi wa harakati za usiku, huku uwepo wa maduka na mabango ya matangazo ukionyesha kuwa eneo hilo ni kitovu cha biashara na huduma, usafishaji katika mazingira haya uwezesha waamishaji wa bidhaa kutoka kwa asambazaji hadi kwa walaji.

Ujenzi wa barabara kwa kutumia mashine ya kisasa na wafanyakazi waliovaaa mavazi ya usalama ikiakisi juhudi za kuboresha miundombinu ya usafirishaji, barabara bora huongeza ufanisi wa kusafirisha watu na bidhaa, kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kuunganisha maeneo ya mijini na vijijini kwa urahisi zaidi.

Barabara safi inayotunzwa na gari la kusafisha ikisisitiza umuhimu wa miundombinu bora katika usafirishaji wa bidhaa na abiria, barabara pana na mazingira yanayoipangika vizuri huongeza ufanisi wa magari ya mizigo, kupunguza ajali na urahisisha usambazaji wa bidhaa kutoka maghala hadi maduka ya rejareja, uwepo wa watu na majengo pembeni na barabara unaonesha muingiliano wa usafiri mseto na mahitaji ya mipango bora ya usalama.

Barabara yenye msongamano wa magari ikiashiria shughuli nyingi za usafirishaji katika eneo la mijini; magari yamepanga foleni jambo linaloweza kuhusishwa na changamoto za miundombinu; daraja la watembea kwa miguu lenye rangi ya manjano na kijivu linaonyesha juhudi za kutenganisha harakati za magari na watu kwa usalama zaidi.

Barabara ya mijini yenye shughuli za usafirishaji ambapo magari ya rangi tofauti yanapita na watu wanatembea kando ya barabara, mabango ya kijani yenye maandishi yanayoelekeza sehemu mbalimbali yakisaidia urahisi wa usafiri na mzunguko wa watu na bidhaa. Gari la rangi ya machungwa na jingine la kijivu linaonyesha matumizi ya vyombo vya usafiri binafsi au vya biashara.

Wafanyakazi wa usafi wakikusanya taka kwa kutumia gari maalumu la taka jambo linaloonyesha utunzaji wa taka katika mazingira ya mijini, mavazi ya kinga ya rangi ya machungwa yanasisitiza usalama kazini huku gari la taka likiwa limejaa taka inayowezesha kuwakirisha shirika au mpangilio wa usafi, hii inaonyesha mfumo rasmi wa ukusanyaji wa taka ambao ni muhimu wa kudhibiti uchafu.

Eneo la utunzaji wa taka ambapo watu wanafanya kazi ya kuchambua taka zinazotapakaa, wakiwa wamevaa mavazi ya kofia nyekundu, mashati ya samawati na suruali ya kahawia, ikiashiria shughuli rasmi za usimamizi wa taka. Utunzaji huu wa taka ni muhimu kwa kupunguza uchafuzi wa mazingira, kuimarisha afya ya jamii na kuwezesha urejelezaji wa rasilimali kama plastiki.

Utunzaji wa taka za kimatibabu kwa kutumia mapipa yenye rangi tofauti yenye rangi tofauti yenye alama ya hatari ya kibailojia yakionyesha umuhimu wa kuchakata taka hatarishi kwa usalama; Mtu mmoja anayeonekana anashughulikia mifuko ya taka huku gari la wagonjwa likionekana kwa mbali likidokeza kuwa eneo hili ni kituo cha afya, utaratibu huu wa kutenganisha na kushughulikia taka kwa uangalifu ni muhimu kwa kulinda afya ya jamii.

Watu wakishiriki katika shughuli za usafi wa mazingira barabarani kwa kutumia vifaa vya kuoleo na toroli, ikiakisi juhudi za kijamii katika utunzaji wa taka. Ushirikiano huu husaidia kuondoa uchafu, kuzuia madhara ya kiafya, na kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa mazingira safi na salama.

Shuguli za utunzaji taka kwenye mazingira ya nje ambapo kundi la watu wamevaa vibao vya usalma na vikinga mikono, wakikusanya taka na kuziweka kwenye mkokoteni na lori la taka, mazingira haya yanaonyesha mchanganyiko wa majengo na miti uku shuguli hizi zinafanyika karibu na makazi au eneo la kijani.

Gari la taka likiwa limeegeshwa barabarani likiwa limejaa taka nyuma huku mfanyakazi wa usafi aliyevaa fulana ya manjano na kofia ya samawati akiwa karibu nalo. Mandhari ya mjini yanaonekana nyuma yanaonyesha kuwa shughuli hii inafanyika katika mazingira ya mijini, gari hili ni sehemu ya mfumo rasmi wa ukusanyaji na usafirishaji wa taka.

Lundo la mifiko ya plastiki yenye taka na kontena moja, ikibainisha changamoto za usimamizi wa taka kama vile , kutokuwepo kwa utenganishwaji wa taka zilizowekwa kurejelezewa na zile za kikaboni .Hali hii inaweza kuathiri usafi wa mazingira na afya ya jamii , lakini pia inaonyesha frusa ya kuanzisha mfumo bora wa ukusanyaji na urejezaji wa taka.

Changamoto za utunzaji wa taka, ambapo taka kama plastiki na karatasi. Zimetupwa kiholela karibu na ukuta uliochakaa, hali inayodhihirisha ukosefu wa usimamizi bora wa mazingira. Uchafu huu unaweza kusababisha athari za kiafya, kuharibu mandhari na kuathiri mimea inayoota karibu. Hivyo kuhitaji hatua madhubuti za ukusanyaji, uchakataji na elimu kwa jamii kuhusu usafi na utunzaji wa mazingira.

Eneo lililo wazi, lililojaa takataka zilizotupwa ovyo, huku watu wakionekana wakifanya kazi karibu na rundo la taka, hali inayoonyesha changamoto kubwa ya usimamizi wa taka, hasa katika maeneo ya mijini au pembezoni mwa miji.

Kontena la takataka la manjano lililojaa kupita kiasi likiwa na mchanganyiko wa taka kama mifuko ya plastiki nyeusi maboksi ya karatasi vipande vya mbao na plastiki nyinginezo, kontena hilo limewekwa nje karibu na ukuta wa matofali na la taka nyingine zimezagaa pembeni hali inayodhihirisha changamoto katika usimamizi wa taka.

Eneo la kuchakata taka ambapo watu wanachambua na kupanga chupa za plastiki zikiwa zimetapakaa sakafuni na ndani ya magunia mengi ,shughuli hizi zinaonesha kuchakata taka kwa lengo la kupunguza uchafu wa mazingira na kuongeza thamani ya taka kwa njia ya urejelezaji. Utunzaji wa taka kwa kuchambua plastiki husaidia kupunguza taka ngumu na kuokoa rasilimali.

Eneo la taka zilizotupwa kiholela karibu na majengo ya makazi ambapo ng'ombe mmoja anaonekana akizurura juu ya taka hizo, taka hizo ni mchanganyiko wa plastiki, makaratasi, na mabaki ya nyumbani zikiwa zimechanganyika na nyasi na vichaka, hali inayoonyesha changamoto kubwa usimamizi wa taka katika maeneo ya mijini.

Jalala kubwa lenye taka zilizotupwa hovyo, ambapo wanyama kama ndege wanatafuta chakula na watu wachache wanatembea kwenye eneo hilo, mandhari hii inaonesha changamoto kubwa ya usimamizi wa taka, hasa katika maeneo yasiyo na mfumo rasmi wa ukusanyaji na utengaji wa taka, uwepo wa viumbe hai katika taka unaonyesha hatari za kiafya na kimazingira, ikiwemo kuenea kwa magonjwa na uchafuzi wa udongo na maji.

Changamoto katika utunzaji wa taka, ambapo mapipa ya kijani na ya samawati yamejaa kupita kiasi hadi taka kumwagika nje, mapipa hayo yamepangwa kando ya barabara karibu na ukuta wa jengo, hali inayodhihirisha ukosefu wa ufanisi katika ukusanyaji wa taka na uwezekano wa uchafuzi wa mazingira. Tukio hili linaonyesha umuhimu wa kuwa na ratiba thabiti ya ukusuanyaji wa taka, elimu ya kijamii kuhusu utenganishaji wa taka.

Jengo la matofali lililochakaa pembeni yake kukiwa na taka nyingi zilizotupwa hovyo kama; plastiki, karatasi na mabaki mengine. Mandhari hii inaonyesha changamoto ya utunzaji wa taka ambapo ukosefu wa mifumo bora ya usimamizi unasababisha uchafuzi wa mazingira na hatari kwa afya ya jamii. Inasisitizwa umuhimu wa kuweka mikakati ya ukusanyaji, uchakataji, na kuelimisha kuhusu utunzaji wa taka.

Lundo kubwa la taka likiwa na watu kadhaa wakichambua na kutafuta vitu vya thamani vinavyoweza kutumika tena, taka hizo ni mchanganyiko wa plastiki karatasi na aina nyingine zikionyeshwa changamoto kubwa wasimamizi wa taka mijini. Mandhali hii inaibua umuhimu wa mfumo bora wa ukusanyaji uchakataji na ulegelezaji wa taka, ili kupunguza uchafuzi wa mazingira na kuimarisha afya ya jamii.